Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo viivyofungwa kwa ustadi mkubwa, huku vikiwa na ujazo wa kilo hamsini vikiwa vimehifadhi mbolea ya kisasa inayotumika katika shughuli za kilimo.

Dawa ya wanyama na mifugo hususani mbwa pamoja na paka iliyohifadhiwa katika kichupa kidogo chenye rangi ya kijani na nyeupe, inayotibu magonjwa mbalimbali hususani yanayoshambulia wanyama hao.

Dawa ya mifugo hususani kuku, mbwa pamoja paka iliyohifadhiwa katika chupa ndogo. Dawa ambayo husaidia kutibu magonjwa mbalimbali hususani kwa wanyama hao.

Pembejeo za kilimo, mbolea ya asili iliyohifadhiwa vizuri katika ghala maalumu. Sehemu ambapo mbolea hiyo huhifadhiwa, huku zikiwa zimerundikwa katika makundi yaliyowekwa kwenye magunia yenye ujazo wa kilo hamsini.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa ndogo yenye ujazo, huku kukiwa na picha mbalimbali zinazoashiria aina ya wanyama wanaotibiwa na dawa hiyo iliyoandikwa kwa maandishi yanayosomeka vizuri kwa lugha ya kiingereza sanifu.

Pembejeo za kilimo, mbolea iliyotengenezwa vizuri kwa ustadi mkubwa, ikiwa imehifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi za kuvutia, huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kama (ORGANIC POTTING COMPOST).

Dawa ya mifugo inayotibu magonjwa mbalimbali hususani magonjwa yanayoshambulia mbwa, iliyohifadhiwa katika kopo dogo lenye rangi nzuri ya kuvutia. Huku likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza pamoja na taarifa kamili ya namna ya kutumia dawa hiyo.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika kichupa chenye rangi nzuri ya kuvutia inayotumia kutibu magonjwa mbalimbali, hususani ya wanyama huku ikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza pamoja na idadi ya vipimo vya dawa inayotumika kutolewa kwa wanyama.

Dawa ya mifugo hususani dawa ya mbwa, iliyohifadhiwa katika kifungashio kidogo kiboksi kilichopakwa rangi nyeupe ya kuvutia, huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, pamoja na picha ya mbwa na maandishi mengine.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika chumba maalumu kilichotengenezwa vizuri kwa makabati yaliyopakwa rangi nzuri za kuvutia, huku zikiwa zimehifadhiwa katika chupa ndogo zenye rangi nyeupe pamoja na vifungashio vilivyo fungwa vizuri.

Dawa ya mifugo kama: ng'ombe, kuku, mbwa, paka, pamoja na wanyama wengine, inayotumika kutibu na kuuwa vijidudu mbalimbali vinavyoshambulia wanyama hao, ikiwa imehifadhiwa katika kikopo kidogo, chupa maalumu iliyofungwa vizuri kwa usahihi mkubwa.

Dawa za mifugo hususani kuku pamoja na ndege wengine, iliyohifadhiwa katika kifungashio kidogo; kilichotengenezwa mahususi na kufungwa vizuri kwa usahihi mkubwa, huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Tilosin Powder".

Dawa ya mifugo hususani kuku, inayotumika kuua vijidudu pamoja na bakteria mbalimbali wanaoshambulia kuku, dawa iliyohifadhiwa vizuri katika chupa ndogo yenye ujazo wa gramu mia moja.

Dawa ya mifugo iliyo hifadhiwa katika chupa ndogo, inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayo shambulia wanyama kama ng'ombe pamoja na mbwa, huku dawa hiyo ikiwa na ujazo mzuri, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri katika chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha na makabati kwa ajili ya kuhifadhi dawa hizi, huku zikiwa zimefungwa vizuri katika vifungashio vidogo vya boksi pamoja na chupa ndogo za plastiki.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika duka kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa mbao na nyavu. Huku zikiwa zimehifadhiwa juu ya mbao hizo kwa kupangwa vizuri dawa zilizofungwa katika vipaketi vidogo vidogo na chupa mbalimbali.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zinazouzwa katika duka la wazi mahali ambapo wateja tofautitofauti wa kiume na wa kike hupata huduma hiyo ya kuuziwa dawa kwa ajili ya kutibu wanyama lakini pia mbolea kwa ajili ya kupalilia na kulimia.

Dawa ya mifugo iliyo hifadhiwa katika kichupa kidogo, chenye rangi nyeupe, na karatasi inayozunguka chupa hiyo ikiwa na rangi ya blue bahari, huku ikiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza. Dawa hiyo inakutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia ng'ombe.

Dawa ya mifugo hususani mbwa, iliyohifadhiwa katika kichupa kidogo chenye mfuniko mweupe na rangi za kuvutia, huku ikiwa na maandishi yanayoelezea namna ya kutumia dawa hiyo, utengenezaji wake pamoja na ujazo kamili wa dawa hiyo.

Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika chumba maalum eneo la ghala ikiwa imepangwa vizuri kwa kulala, huku ikiwa na ujazo wa kilo hamsini hamsini kwa kila mfuko ulipangwa vizuri ndani ya eneo hilo kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo cha kisasa.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zikiwa zimehifadhiwa katika maboksi maalum yanayotumika kwa ajili ya kusafirisha pembejeo hizo kutoka eneo moja na kupeleka eneo jingine. kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za mashambani zinafanyika kwa ufasaha.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa kwenye kifungashio kidogo chenye ujazo wa kilo moja, mahususi kwa ajili ya matibabu ya kuku, kilichoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza pamoja na kupakwa rangi nzuri za kuvutia; huku kikiwa na picha ya kuku pamoja na vifaranga juu ya kifungashio hicho.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika makabati maalumu ndani ya duka linalouza dawa hizo, huku zikiwa zimesheheni katika eneo hilo lililofungwa vizuri ndani ya duka, huku kukiwa na dawa tofautitofauti zinazotumika kutibu magonjwa ya wanyama.

Pembejeo za kilimo, zilizohifadhiwa katika kifungashio chenye ujazo wa kilo hamsini, ndani yake kikiwa na mbolea ya kisasa, huku juu ya kifungashio hicho kikiwa kimeandikwa "agriflora", maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Pembejeo za kilimo hususani mbolea ya kisasa iliyohifadhiwa katika magunia madogo yenye ujazo wa kilo hamsini, huku yakiwa yameandikwa maandishi kwa lugha inayosomeke kingereza; na kupakwa rangi nzuri za kijani inayovutia.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zinazopatikana katika duka maalumu, mahali ambapo pembejeo na dawa hizo huuzwa kwa bei ya jumla na rejareja. Huku kukiwa na watu mbalimbali ndani ya duka hilo, wakifanya manunuzi ya dawa za kilimo pamoja na dawa za mifugo.

Dawa ya mifugo inayotumika kuua minyoo inayoshambulia wanyama hususani kama mbwa pamoja na wanyama wengine, huku dawa hii ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi maalum lenye rangi nyeupe pamoja na kijani.

Mazao ya biashara yaliokomaa vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo huku kukiwa na mkulima kijana wa kiume alirvalia mavazi ya mashambani akivuna maxao hayo kwa ajili ya kwenfa kuyauza kwenye masoko mbali mbali kw bei ya jumla na bei rejareja.

Mihogo zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, na kuhifadhiwa vizuri kwenye magunia baada ya kuvunwa, tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Ndizi, zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, katika shamba kubwa la mazao hayo, tayari kwa kuvunwa ili kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali Kwa bei ya jumla na rejareja.

Zao la biashara lililovunwa vizuri shambani baada ya kukomaa, na wakulima wa mazao hayo, tayari kwa kusafirishwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei mbalimbali.

Mkulima wa mazao ya biashara, mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa ndani ya shamba hilo. Mikononi mwake akiwa amebeba mapapai yaliyokomaa vizuri shambani kwa ajili ya kuvuna ili kwenda kuyauza.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, katika shamba kubwa lililolimwa mazao hayo. Huku kukiwa na mkulima anayekagua mazao hayo kwa ajili ya kuyavuna ili kuyapeleka sokoni kuyauza kwa bei tofauti tofauti hususani bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililomea katika ardhi yenye rutuba tayari kwa ajili ya kuvunwa, ili kupelekwa shambani kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, katika shamba kubwa la mazao hayo, tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na bei halisi ya sokoni.

Zao la biashara lililokomaa katika shambani la mazao hayo tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kiwandani kwajili na kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla pamoja za bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa kwenda kuvunwa, ili kwenda kuuzwa kwa bei za jumla na reja reja katika masoko tofauti tofauti kwa ajili ya chakula na mahitaji mengine.

Mazao ya biashara, zao la korosho lililokomaa vizuri shambani likiwa limehifadhiwa vizuri katika eneo la wazi katika shamba baada ya kutoka kuvunwa na wakulima wa mazao hayo, tayari kwa kuhifadhiwa vizuri katika vifungashio ili kupelekwa kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvuna. Kitunguu kilichomea ndani ya shamba huko kikiwa tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kusafirishwa na kupeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Zao la biashara, nyanya iliyokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa na wakulima wa mazao hayo ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na kwa bei ya rejareja, kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Wakulima wa mazao ya biashara, wakiwa katika sehemu ya shamba wakikaguwa mazao hayo kwa ajili ya kuyavuna, ili kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza, kwa bei ya jumla na bei ye rejareja kulingana na soko lilivyo.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiwa katika shamba la mazao hayo wakivuna kwa ajili ya kuhifadhi vizuri, ili kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali hususani masoko ya mjini na masoko ya vijijini kwa bei za jumla na bei za rejareja.

Mahindi, zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei elekezi hususani bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na bei ya mahindi sokoni.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, ndani ya shamba kubwa la mazao hayo, huku kukiwa na vijana wawili, mikononi mwao wakiwa wameshika tenga maalumu kwa ajili ya kuhifadhia mazao hayo baada ya kuyachuma, ili kwenda kuyauza.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa na wakulima, ili kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwa bei ya jumla bei za rejareja.

Karoti zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari likiwa limevunwa vizuri ili kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Ndizi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuuzwa ilikwenda kuwasafishwa, na kuuzwa shambani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Nyanya zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei rejareja kulingana na bei elekezi ya zao hilo.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani na kuhifadhiwa katika matenga madogomadogo, tayari kwa kusafirishwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika magunia madogo yaliyofungwa kwa ujazo, huku yakiwa yamewekwa eneo la wazi kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa maeneo tofautitofauti ili kuuzwa kwenye masoko kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Mazao ya biashara, yaliyolimwa vizuri katika shamba kubwa la kisasa, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa katika masoko mbalimbali ili kuuzwa kwa bei tofautitofauti; hususani bei ya jumla na bei ya rejareja.

Migomba, zao la biashara lililomea vizuri ndizi zilizoiva na kukomaa vizuri katika shamba kubwa la migomba, huku ndizi hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri katika shamba kubwa mahali panapolimwa mazao hayo, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mkulima wa mazao hayo, akichuma mazao hayo kwa ajili ya kuyasafirisha kupeleka kwenye masoko mbalimbali ili kuuzwa.

Wakulima wa zao la biashara katika shamba kubwa lililomea mazao hayo, wakiwa wamevalia mavazi nadhifu, sare ya mashambani wakivuna mazao yaliomea vizuri katika shamba kubwa, lilochipua miche ya mazao na kuyahifadhi katika matenga makubwa kwa ajiri ya kwenda kuuzwa.

Wakulima wa mazao ya biashara wanaume wawili waliovalia mavazi nadhifu sana katika eneo la shamba, huku mbele yao kukiwa na miche ya mazao ambayo yamekwisha komaa vizuri, mikononi mwao wakiwa wamebeba tenga kwa ajili ya kuvunia mazao.

Mazao ya biashara yaliyolimwa vizuri katika shamba kubwa lililomea mazao hayo kwenye ardhi yenye udongo mzuri, huku yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya kusafirishwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja.

Mkulima wa mazao ya biashara akiwa katika shamba kubwa la mazao haya, akichuma zao hilo tayari kwa ajili ya kulihifadhi vizuri katika vifungashio vidogo vidogo na kwenda kuviuza kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na bei elekezi.

Mahindi, zao la biashara lililokomaa vizuri shambani na kuvunwa ili kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa maeneo mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Wakulima wa mazao ya biashara, wakivuna zao hilo shambani baada ya kukomaa vizuri, tayari kwa kuhifadhi kwenye matenga maalumu na magunia ili kusafirisha mazao hayo na kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara viazi vilivyokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali hususani masoko makubwa na madogo, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei za jumla na rejareja.

Biashara lililomea vizuri shambani na kukomaa huku likivunwa kwa ajili ya kukusanywa na kuweka kwenye vifungashio maalumu, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani masoko ya bidhaa za jumla na masoko ya bidhaa za rejareja.

Zao la biashara likiwa limetoka kuvunwa shambani na kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye maeneo mbalimbali hususani masoko makubwa na madogo, ndani na nje ya mji.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika magunia makubwa, mazao ya karoti tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, ili kuhifadhiwa katika magunia madogomadogo kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani masoko yanayouza bidhaa kwa bei ya jumla na kwa bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani ndani ya shamba kubwa la mazao hayo, huku likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuhifadhiwa vizuri ili kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei za jumla na rejareja.

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri shambani tayari yamekomaa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya reja reja kwa matumizi tofauti tofauti kama chakula, uchakataji wa bidhaa viwandani pamoja na shughuli nyingine.

Mahindi zao la biashara lililolimwa vizuri shambani, na kukomaa tayali kwa kivunwa, ili kuhifadhiwa vizuri kwaajili kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususa ni masoko makubwa na madogo ndani na nje ya mji.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na kwa bei ya rejareja, kulingana na uwepo wa soko. Huku kukiwa na mwanamke mkulima wa mazao hayo akichuma mazao hayo na kuhifadhi vizuri kwa ajili ya kwenda kuuza.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, katika shamba lililolimwa vizuri kwa njia ya kisasa, na hutumia mifumo ya kisasa ya kilimo tayari kwa kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani masoko makubwa na madogo.

Zao la biashara lllilomea vizuri shambani mahali ambapo mazao hayo huchepua vizuri tayari kwa kuvunwa, ili kupelewa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na soko.

Wakulima wa mazao ya biashara wakikusanya zao la biashara viazi kwa ajili ya kuviweka vizuri katika magunia maalumu na matenga, ili kwenda kuyauza kwenye masoko tofautitofauti makubwa na masoko madogo.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla pamoja na bei ya rejareja ndani na nje ya mji.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, ili kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani kwa bei ya jumla na kwa bei ya rejareja ndani na nje ya mji.

Zao la biashara ndizi zilizoiva vizuri katika migomba iliyokomaa huku ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa, kuandaliwa vizuri na kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususa ni kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Mazao ya biashara yaliyovunwa vizuri kwenye shamba kubwa na kuhifadhiwa kupitia vifungashio vidogovidogo vilivyopangwa ndani ya shamba hilo, tayari kwa kungoja usafiri ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mihogo zao la biashara lililolimwa na kuvunwa ndani ya shamba la mazao hayo, likiwa limehifadhiwa katika magunia madogomadogo kwa ajili ya kusafirishwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Wakulima wa mazao ya biashara, ndani ya shamba la chai, wakiwa wamevalia mavazi maalumu, huku ikiwa wamebeba mabegi ambayo, hutumika kama vikapu wakati wa kuchambua na kuvuna chai, kwenye shamba kubwa la mazao hayo ili kwenda kuyauza.

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwaajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na bei elekezi ya zao hilo sokoni.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, ili liuzwe kwa bei ya jumla na rejareja na wakulima wa mazao haya. Kulingana na soko la bidhaa hiyo na bei elekezi ya bidhaa.

Mazao ya biashara yaliyo komaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa na wakulima wa mazao hayo kwa ajili ya kuyapeleka sokoni ili kuyauza kwa bei ya jumala na kwa bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyokatika soko husika .

Zao la biashara, lililokomaa vizuri shambani tayari kwajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla pamoja na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni na ubora wake.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, huku kukiwa na wakulima wa mazao hayo, wakihifadhi katika maguni madogomadogo kwaa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza kwa bei za jumla na bei za rejareja.

Wakulima wa mazao ya biashara katika shamba kubwa lililomea mazao hayo, huku mkononi mwao wakiwa wameshika chombo maalumu kwa ajili ya kuvunia zao hilo. Na kulisafirisha kulipeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuliuza kwa bei ya jumla na rejareja.

Mkulima wa mazao ya biashara aikwa katika eneo la mashambani, akivuna mazao hayo na kuyahifadhi vizuri katika tenga dogo lenye rangi ya njano, tayari kwa ajili ya kusafirisha kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara, mapapai yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa katika masoko mbalimbali na wakulima wa mazao hayo, kwa ajili ya kuyauza kwa bei tofautitofauti, hususani kwa bei ya jumla na rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa na wakulima wa mazao hayo, ili kuyapeleka kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Wakulima wa mazao (Wakike kwa Wakiume), wakiwa katika eneo la shamba wakikagua na kupalilia miche ya miti ndani ya samba kwa ajili ya uvunaji mazao.

Wakulima wa mazao waliopanda mazao hayo katika matuta madogo madogo yaliyowekwa vizuri. Mazao yaliyo mea na kukua kwa ustadi mkubwa huku kukiwa na ardhi yenye udongo mzuri katika eneo hilo.

Mkulima wa mazao aliyevalia mavazi nadhifu sana katika eneo la shamba, akifanya ukaguzi na uvunaji wa mazao. Zao la tikiti lililokomaa vizuri shambani kwa ajili ya chakula, kuuza na mahitaji mengine mengi.

Wakulima wa mazao ya biashara wanaume kwa wanawake, waliovalia mavazi nadhifu sana sare za mashambani, wakiwa katika eneo la shamba wakivuna zao la biashara na kuliweka katika matenga madogo, ili kusafirisha na kupeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa mazao katika shamba dogo eneo ambalo mazao mbalimbali hulimwa kupitia kilimo cha mchanganyiko, huku kukiwa na mazao tofautitofauti kama mahindi, maharage pamoja na matikiti maji.

Wakulima wa mazao katika eneo dogo sehemu ya mashambani wakipanda mazao ya miche ya miti, tayari kwa ajili ya kukua vizuri ili kupata matunda ya mimea inayotokana na mazao haya.

Mkulima wa mazao aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la mashamba akikagua miche ya miti, iliyopandwa vizuri katika magunia yaliyowekewa udongo wenye rutuba ulioshamiri kwa ajili ya kuvuna mazao.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa lililopandwa mazao yaliomea vizuri, huku kukiwa na mabomba yaliyotandazwa maususi kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, wakipanda mbegu pamoja na kupalilia shamba hilo hili kupata mazao safi na yenye ubora.

Wakulima wa mazao waliopanda mazao ndani ya shamba hili yenye rutuba na kuiandaa vizuri tayari kwa ajili ya kupanda mazao, huku wakiwa wametandaza mabomba madogo madogo yaliyotobolewa vitendo vidogo vidogo ambavyo husaidiaji wa mazao kwa ajili ya kuhakikisha shughuli ya umwagiliaji.

Wakulima wa mazao katika eneo la shamba waliovalia mavazi nadhifu sana, sare za mashambani huku wakiwa wanavuna mazao mbalimbali katika shamba hilo kwa ajili ya chakula na biashara wakiibeba tenga maalum ambao hutumika kwa ajili ya kuhifadhi na kubebea mazao hayo.

Wakulima wa mazao katika eneo la shamba wakiwa wamepanda mbegu zilizomea vizuri na kutandika mabomba maalumu ya kisasa yaliyotobolewa matundu madogo madogo yanayosaidia shughuli ya umwagiliaji wa mazao kwa kunyunyiza maji kwenye mimea katika eneo hilo la shamba.

Wakulima, mazao, mwanaume aliyevalia mavazi ya mashambani akiwa katika eneo la shamba, mahali ambapo mazao ya matikiti maji yameota vizuri, huku mkono wake wa kushoto akiwa amebeba tikitimaji lililokomaa vizuri, tayari kwa ajili ya chakula na kuuzwa.

Mashine ya kilimo, trekta ya kisasa lililofungwa kwa jembe dogo la kisasa lenye visu vidogovidogo, ambalo hutumika kwa ajili ya kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa uandaaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo, iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa mahususi kwa uhifadhi na utengenezaji wa kemikali maalumu, ambazo hutumika kusharabu na kusaidia ukuzaji wa mazao hayo, kwa namna tofautitofauti, ili kurahisisha uzalishaji wa mazao bora.

Mashine ya kilimo inayotumika kwa shughuli za ulimaji wa kisasa, huku ikitumika kwa ajili ya unyunyiziaji wa kemikali maalumu, inayotumika kukuzia mazao, kwa uharaka zaidi na kwa ubora.

Mashine ya kilimo trekta dogo la kisasa, lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa huku likiwa limeunganishwa na jembe dogo lenye visu vidogovidogo, ambalo hutumika kuchambua na kuchimbua udongo, wakati wamaandalizi ya shamba.

Mashine maalumu ya kilimo inayotumika wakati wa uchavushaji wa mazao, huku ikitumia teknolojia ya ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo almaarufu kama haidroponi.

Mashine ya kilimo trekta dogo la kisasa linaloendeshwa kwa injini inayotumia mafuta na kuogozwa na magurudumu madogo meusi, ambayo hutumika kwa ajili ya kuvunia mazao ndani ya shamba wakati wa mavuno.

Mashine ya kilimo jembe la kisasa lililopakwa rangi nzuri ya kuvutia, ni pamoja na meno madogomadogo ambayo hutumika wakati wa uandaaji na upaliliaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo cha mazao.

Mashine ya kilimo mahususi kwa ajili ya kilimo cha kisasa katika eneo kubwa, mahali ambapo ulimaji wa mazao kwa teknolojia ya kilimo cha kijani hufanyika; huku mashine hizo zikitumika wakati wa kuvuna pamoja na umwagiliaji wa mazao.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, inayotumika kwa shughuli za kilimo; ambapo mashine hiyo hutumika kunyunyiza mazao na kusaidia uchavushaji wa mazao hayo, kupitia kuzalisha kemikali inayotumika kwa ajili ya kusaidia mazao kukua.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lenye magurudumu yenye rangi nyekundu pamoja na nyeusi, huku likiwa limefungwa jembe maalumu lenye visu vidogovidogo ambalo hutumika wakati wa uandaaji wa shamba kwaajili yakuchimbua nakuchanganya udongo.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, mahususi kwa shughuli za ulimaji, huku ikitumia teknolojia mpya na ya kisasa, kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za kilimo zinafanyika kwa ufasaha mkubwa, yakitumia teknolojia ya unyunyuzaji wa dawa pamoja na kemikali maalumu zinazotumika katika kilimo.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa lililotengenezwa kwa teknolojia nzuri na kuendeshwa kwa injini inayotumia mafuta huku likiwa limefungwa kwa visu vidogo vidogo, majembe maalumu yanayotumika kuchimba udongo na kuchanganya wakati wa uandaaji wa shamba.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa njia za kisasa zaidi, ambayo hutumika kwa shughuli za kilimo hususani uchavushavu wa mazao katika shamba kubwa la kisasa linalotumia teknolojia ya kielektroniki, ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lililofungwa vizuri kwa jembe dogo la kisasa mahususi kwa shughuli za uandaaji wa shamba, huku likiwa limetengenezwa kwa visu vidogo vidogo ambavyo hutumika kuchimba na kuchimbua udongo.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayotumika kuvunia mazao ndani ya shamba inayotengenezwa na visu vidogovidogo, ambavyo hutumika kukata mimea ndani ya shamba wakati wa kuvuna mazao shambani.

Mashine maalumu ya kilimo inayojihusisha na kunyunyiza dawa kwenye mimea iliyooteshwa vizuri ndani ya kifaa maalumu mahususi kwa ajili ya uoteshaji wa mazao ndani ya kiwanda hicho, huku ikitumika pia kwa ajili ya kuzalisha gesi na mwanga unaotumika kwa ajili ya kuhakikisha uchapishaji wa mazao.

Mashine ya kilimo cha kisasa ambayo hutumika kwa ajili ya kunyunyiza dawa, kuzalisha kemikali maalumu, pamoja na kuzalisha mwanga unaotumika kwa ajili ya kusaidia mimea kukua vizuri kwa kuchochea uchavushaji wa mazao hayo ya mimea.

Mashine ya kilimo, trekta ya kisasa lililovukwa magurudumu manne, huku likiwa limeunganishwa na jembe dogo, ambalo hutumika wakati wa mavuno ya mazao shambani kwa kuvuna mazao na kuyachambua vizuri, ili kuyapeleka kwenye kiwanda kwaajili ya kuchakatwa .

Mashine ya kilimo cha kisasa inayotumia teknolojia ya kielektroniki ambayo hutumika kwa mbinu za kisasa kwa ajili ya kuchakata mazao, na kulima ili kuongeza idadiya mazao yanayolimwa kwa ustadi mkubwa katika mashamba.

Mabwawa maalumu ya kufugia samaki yaliyowekwa vizuri na kutengenezwa kwa ustadi mkubwa; huku yakitumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazalia ya samaki katika mabwawa hayo, yaliounganishwa kwa mabomba madogo madogo ambayo hutumika kwa ajili ya kubadilishia maji.

Ufugaji wa samaki hasa samaki wa baharini weupe, katika sehemu ya bwawa eneo ambalo ni mahususi kwa kufigia samaki hao kupitia teknolojia ya kisasa.

Kilimo cha mazalia ya samaki, mabwawa madogomadogo yaliyotengenezwa kwa njia ya kisasa, ambayo hutumika kwa ajili ya kufugia samaki kwa njia za kisasa kwa kufuata mbinu na teknolojia mpya, huku ikihusisha utengenezaji wa mabomba maalumu ambayo hupitisha maji pamoja na chakula katika mabwawa hayo.

Kilimo cha mazao ya samaki katika shamba kubwa lililotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, huku mabwawa hayo yakiwa yametengenezwa kwa teknolojia inayotegemea nishati pamoja na rasilimali tofauti tofauti, huku ikiwa imeunganishwa na mabomba maalumu ambayo huingiza na kutoa maji kwenye mabwawa.

Mahindi, zao la chakula lililo mea vizuri shambani tayari kwa kuvunwa katika shamba kubwa lililoota mimea ya mahindi, zao ambalo ni mahususi kwa chakula kama vile; ugali, uji, pamoja na vyakula vinginevingine vinavotokana na zao hilo.

Mazao ya chakula kama mahindi, maharage, choroko, njegere pamoja na mazao mengine yaliyohifadhiwa katika mifuko midogo iliyowekwa pembezoni mwa barabara.

Mahindi zao la chakula lililomea vizuri shambani, tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kutengenezwa kwa ajili ya chakula mbalimbali kama ugali, uji pamoja na vyakula vingine vinavyotokana na zao la mahindi.

Mazao ya chakula yaliyohifadhiwa vizuri katika magunia madogomadogo, kama mahindi, maharage, choroko, njegere pamoja na mazao mengine; hususani nafaka, yaliyowekwa pembezoni mwa eneo la wazi kwa ajili ya kuandaliwa chakula.

Eneo la misitu, mahali ambapo miti mingi pamoja vichaka mbalimbali huota, huku kukiwa na eneo la pango, mahali ambapo vitu mbalimbali huishi kama wadudu pamoja na wanyama mbalimbali.

Eneo la msitu, mahali paliposhamiri miti mikubwa yenye majani mapana na uoto wa asili, majani yenye kijani kibichi huku kukiwa katikati na barabara ndogo ya vumbi inayopita katikati ya msitu huo uliojaa vichaka vidogovidogo na nyasi.

Mtaalamu wa misitu, mwanaume alievalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la misitu, mahali ambapo miti mikubwa imeota katika eneo hilo, akikagua misitu hiyo na kuiandaa vizuri kwa ajili ya kuchunguza namna na mienendo ya afya ya misitu.

Mtaalamu wa misitu mwanaume aliyevaa mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo maalumu, sehemu ambapo miche ya miti imewekwa vizuri kwa ajili ya kuzalishwa mazao mbalimbali ya misitu kama mbao pamoja na mazao mengine.

Mtaalamu wa misitu mwanaume mwenye umri wa makamu, akiwa katika eneo maalumu, sehemu ambapo miche midogomidogo ya miti imekua vizuri, tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa kwenye maeneo tofautitofauti yaliyotengwa, kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mazao ya misitu miti midogo midogo, iliyopandwa katika vitalu vidogo kwa ajili ya kuandaliwa vizuri ili kwenda kusambazwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupandwa miti hiyo kwa shughuli za kilimo na mazao ya misitu.

Wataalamu wa misitu vijana wa kike wa kiume, wakiwa katika eneo la msitu katikati, wakipanda miche ya miti katika eneo hilo, kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa miti pamoja na utunzaji wa mazingira kwa ujumla.

Mtaalam wa misitu, mwanaume aliye valia mavazi nadhifu sana fulana ya kijani na suruali nyeusi akiwa katika eneo la mashambani mahali ambapo miche ya misitu imelimwa vizuri na kuifadhiwa, tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa kwenye maeneo mbalimbali.

Eneo la misitu, mahali palipomea miti mikubwa yenye kivuli kikubwa, huku eneo hilo likiwa limetanda kwa miti mingi mirefu, nyasi ndogondogo, vichaka pamoja na mabonde katika eneo hilo yaliyozungukwa na miti midogomidogo.

Haidroponi: hii ni sayansi inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo. Teknolojia hii ni mahususi ambapo mbolea pamoja na virutubishi huchanganywa na maji na kupitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC.

Haidroponi hii ni teknolojia inayojihusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji yanayopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC" teknolojia hii ni mahususi ambapo huusisha ukuwaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc".

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc, teknolojia hii ni mahususi ambapo mimea hukuwa bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, teknolojia hii inahusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi; Hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia bomba maalumu aina ya "pvc", teknolojia hii ni mahususi kwa ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Hydroponi, hii ni tekinolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc,tekinolojia hii inategemea ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi: hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii ni mahususi ambapo husaidia mmea kukua bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi, hii niteknolojia inayohusisha ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo, njia hii ni mahususi ambapo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC.

Hydroponik ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitiaoni teknolojia hii ni mahususi ambapo yanahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea uwepo wa udongo.

Sayansi ya haidroponi, teknolojia inayotumika kukuza mimea bila kutumia udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC.

Haidropolic hii ni sayansi inayohusisha ukuzaji wa mimea, uchanganyaji wa vilutubishi vya mimea, tekinolojia hii huusisha mabomba aina ya pvc.Hutobolewa matundu madogo madogo na kupitisha mimea juu yake.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Hydroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia bomba maalumu aina ya ''PVC'' teknolojia hii inategemea ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo.

Haidroponi; ni sayansi inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Mchanganyiko huu hupita kwenye mabomba hayo na kufyonzwa na mimea iliyowekwa juu ya mabomba.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC. Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Haidroponi, hii ni teknolojia ya kisasa inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii husaidia mmea kukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, teknolojia hii ni mahususi ambapo huhusishaji wa virutubishi kupitia matundu madogo madogo ya bomba hilo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayojihusisha na uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC",sayansi hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha urutubishaji wa mimea bila kutumia udongo kupitia mchanganyo wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, mabomba ambayo hutobolewa matundu madogo madogo na kuwekwa mimea juu yake.

Hydropon ni sayansi inayojihusisha na ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo njia hii inategemea teknolojia ya pvc mabomba ambayo hutumika kupitisha mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa baada ya kuchanganywa ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Haidroponi hii ni sayansi ambayo inayohusisha ukuaji wa mazao bila kutegemea udongo, teknolojia hii ni mahususi ambapo inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc".

Sayansi ya haidroponi hii ni teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc. Njia hii ya kilimo ni mahususi kwani mimea ukua wa bila kutegemea udongo bali virutubishi pamoja na mchanganyiko unaochanganywa na maji.

Sayansi ya haidroponi, hii ni kilimo cha kisasa ambacho kinahusisha mmea kukua bila kutegemea udongo. Sayansi hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu, yaliyo tengenezwa kwa teknolojia ya kisasa aina ya pvc.

Haidroponi, hii ni sayansi ya kilimo ambayo inahusisha mimea kukua bila kutegemea udongo; teknolojia hii inategemea zaidi uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa na kusafirishwa kupitia mabomba maalumu aina ya ''PVC''.

Haidroponi hii ni sayansi ya kukuza mimea bila kutumia udongo, teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc" yaliyotobolewa matunda madogomadogo na kupachikwa mimea juu ya mabomba hayo.

Haidroponi ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", teknolojia hii ni mahususi ambapo husaidia ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Technologia hii inahusisha ukuzaji wa mimea inayokuwa bila kutegemea udongo.

Haidroponi ni teknologia inayohusika na uchanganyagi wa vifutubisho pamoja na maji vinavyo pitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya p v c. Teknologia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo ambapo virutubishi hivi hupitishwa kwa kutumia mabomba hayo, ambayo hutobolewa matundu madogo madogo na kuwekwa mimea hiyo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", teknolojia hii inahusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi yenye teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina "PVC", teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia bomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii inahusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo, teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pivisi, mfumo huu wa teknolojia ni mahususi ambapo mmea unakua bila kutegemea udongo.

kilimo cha viwandani sehemu ambapo inatumia teknolojia kilimo cha kijani, huku kukiwa na mazao yaliyokomaa vizuri tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kwaajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Mashine ya kilimo trekta ya kisasa lenye magurudumu manne, ambalo hutumika kwa shughuli za mashambani hususani kukusanya mbolea, kukusanya pembejeo pamoja na kukusanya mazao baada ya kuvuna shambani.

Kilimo cha viwandani katika eneo kubwa sehemu ya kiwanda mahali ambako mazao huchakatwa na kusindikwa, baada ya kutoka kuvunwa shambani ili kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazo tokana na mazao hayo

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la kisasa, mahali ambapo mazao huchumwa na kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani ili kuchakatwa na kusindikwa bidhaa tofautitofauti.

Kilimo cha viwandani katika eneo kubwa sehemu ya kiwanda, mahali ambapo mazao mbalimbali husindikwa na kuchakatwa kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa tofautitofauti zinazotokana na mazao hayo, huku kukiwa na wanawake na wanaume waliovalia sare ya viwanda hicho wanafanya kazi za usindikaji na uchakataji wa mazao.

Kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa, eneo la kiwanda mahali ambapo mazao mbalimbali hulimwa na kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani ili kwenda kuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa tofauti tofauti.

Kilimo cha mazao ya shambani katika shamba kubwa eneo la kiwanda . Mazao ambayo huvunwa na wakulima na kupelekwa kwenye viwanda kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kuzalisha bidhaa tofauti tofauti zinazotokana na mazao haya.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa, eneo la kiwanda; mahali ambapo uchakataji wa mazao hufanyika pamoja na usindikaji, baada ya kuyavuna shambani ili kutengeneza bidhaa tofautitofauti hususani bidhaa za chakula.

Eneo la mashambani mahali ambapo mazao mbalimbali, hususani mazao ya figili yaliolimwa vizuri, tayari kwa kuvunwa kisha kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kutengenezwa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika eneo la shamba, huku katika kiwanda hicho kukiwa na zao la kitunguu lililo limwa katika shamba hilo na kuvunwa, tayari kwaajili yakupelekwa kiwandani ili kusindikwa nakuchakatwa vizuri kwa ajili yakutengenezwa bidhaa tofautitofauti zinazotokana na zao la kitunguu.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika eneo kubwa la wazi sehemu ya shamba la kiwanda, mahali ambapo mazao ya vitunguu kuhifadhiwa vizuri baada ya kuvunwa shambani iii kupelekwa kiwandani kwa ajili ya usindikaji na uchakataji wa bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika eneo la kiwanda ndani ya shamba, zao ambalo limeshakwisha kuvunwa tayari, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani ili kuchakatwa na kusindikizwa kutengeneza bidhaa tofautitofauti.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mahali ambapo mazao mbalimbali ya viwandani hulimwa, huku kukiwa na sehemu maalumu, mahali ambapo mazao hayo huchukuliwa na kuchakatwa kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa eneo la kiwanda, kukiwa na trekta la kisasa, ambalo hulima na kuandaa shamba kupitia jembe maalumu lililotengenezwa kwa visu vidogovidogo, ambalo hutumika.

Sehemu ya kiwanda eneo ambalo kilimo cha mazao mbalimbali hufanyika, baada ya kuvunwa hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindika na kuchakata, ili kuzalisha bidhaa tofauti tofauti, hususani bidhaa za chakula pamoja na vinywaji.

Kilimo cha mazao ya viwandani, mazao ambayo huvunwa shambani baada ya kukomaa na kupelekwa kwenye kiwanda kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao haya.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa, lililolimwa vizuri huku likiwa na mazao yaliyomea vizuri na kukomaa. Tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kiwandani, kusindikwa na kuchakatwa kuweza kuzalisha bidhaa tofautitofauti.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo ambalo mazao hayo hulimwa, huku yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa kuzalishwa bidhaa tofautitofauti.

Kilimo cha mazao ya shambani katika eneo la kiwanda mahali ambapo mazao huchumwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kutengeneza bidhaa tofauti tofauti kama bidhaa za chakula na bidhaa za vinywaji.

Kilimo cha viwandani katika eneo la shamba mahali ya sehemu ya kiwanda. sehemu ambapo mazao yamekomaa vizuri tayari kwa kuvunwa ilikupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindika na kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula.

Kilimo cha mashambani katika shamba kubwa la kisasa, mahali ambapo pamelimwa mazao ya kabichi yaliyostawi vizuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kusindikwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani ndani ya eneo la kiwanda mahali ambapo zao la hoho, limevunwa vizuri shambani na kuandaliwa vizuri kwa ajili yakupelekwa kwenye mashine za kiwanda, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kuzalisha bidhaa mbalimbali, hususani bidhaa za chakula na bidhaa nyingine zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha viwandani huku ndani ya shamba hilo kukiwa na mazao yaliyo komaa vizuri; mahindi pamoja na mazao mengine tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa viwandani, kusindikwa na kuchakatwa kutengenezwa bidhaa tofautitofauti zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani uhusisha mazao ya kabeji, zao lililokomaa vizuri katika shamba tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuchakatwa na kusindikwa vizuri kiwandani, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali hususan bidhaa za chakula na bidhaa zinazotokana na zao la kabeji.

Kilimo cha viwandani kikihusisha teknolojia ya kilimo cha kijani kwa mazao ya kisasa yaliyohifadhiwa vizuri ndani jengo maalumu lililotengenezwa kwa maturubai yaliyohifadhiwa vizuri. Huku ndani ya shamba hilo kukiwa na mwanga wa kutosha pamoja na virutubishi vyote vinavyochochea mimea kukua.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lililofungwa jembe dogo lenye visu vidogovidogo aina ya pilau, ambalo jembe hilo hutumika wakati wa kuchimbua shamba na kuchanganya udongo wakati wa uandaaji kuelekea shughuli za kilimo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa mahali ambapo mazao mbalimbali hususanini zao la fijiri huku likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindika ili kutengeneza kwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha mazao ya biashara katika shamba kubwa la mazao hayo, huku ikiwa imeiva tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kwenye kiwanda kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao haya.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la mazao ya kilimo huku eneo hilo likiwa limepandwa mazao mbalimbali hususani mazao yaliyo mea vizuri shambani ambapo mazao hayo uvunwa na kuchukuliwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha mashambani, katika shamba kubwa eneo la kiwanda, huku mazao ya shambani hapo yakivunwa kupitia trekta maalumu, ambapo hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kutengeneza bidhaa tofauti tofauti zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la kisasa, eneo linalotumia kilimo cha kijani, huku mazao hayo yakivunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kutengeneza bidhaa tofautitofauti zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandandani katika shamba kubwa la mazao hayo, huku mazao mbalimbali yakivunwa kwa ajili ya kupelekwa shambani, kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa tofautitofauti, hususani bidhaa za chakula na vinywaji.

Kilimo cha mazao viwandani katika eneo la shamba mahali ambapo mazo hayo hulimwa. Tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kwenye kiwanda kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwanda katika shamba kubwa la mazao yaliyomea vizuri shambani, huku kukiwa na trekta maalumu ambalo hutumika wakati wa mavuno kwa ajili kuvuna mazao yaliyokomaa vizuri shambani, na kuyapeleka katika kiwanda kwa ajili ya kuyachakata na kusindika, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji, mabomba yaliyopitishwa katika ardhi ya shamba yaliyotobolewa matundu madogo madogo yanayosaidia unyunyiziaji wa maji katika shamba hilo, kwa ajili ya kusaidia shughuli ya kilimo cha umwagiliaji kufanyika kwa ufasaha na weredi mkubwa.

Mifumo ya mabomba iliyo unganishwa vizuri katika vyanzo vya maji vinavyo pitishwa katika kutoka pampu zilizo tandazwa katika eneo la shamba, huku mambomba yakiwa yametobolewa matundu madogo madogo kwajili ya kusaidia umwagiliaji wa mazao shambani.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika eneo la mashambani, huku yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo yanayonyunyiza maji katika shamba hilo kwa ajili ya kusaidia shughuli ya umwagiliaji wa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika ardhi ya shamba ndani ya vitalu hivyo, huku yakitumika kwa kunyunyiza maji madogomadogo wakati wa uwagiliaji kutokana na matundu yaliyotobolewa katika mabomba hayo.

Kilimo cha umwagiliaji katika eneo kubwa la shamba mahali ambapo, mabomba madogo madogo yametandazwa kwenye matuta yaliyoota mazao ndani ya shamba hilo. Huku mabomba haya yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo ambayo husaidia kunyunyiza maji wakati wa kilimo cha mazao.

Kilimo cha umwagiliaji katika ardhi nzuri yenye udongo wenye rutuba, huku kukiwa kumetandazwa mabomba madogomadogo katika vitalu vya shamba hilo yaliyotobolewa matundu madogomadogo kwa ajili ya kunyunyiza maji wakati wa shughuli za kilimo.

Mabomba maalumu yaliyotandazwa vizuri katika shamba ambayo husaidia kwa shughuli za kilimo cha umwagiliaji, huku mabomba yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo ambayo hutumika kwa ajili ya kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa mazao ndani ya shamba kubwa lililomea miche ya mazao.

Mifumo ya umwagiliaji katika shamba la mazao lililotandazwa mabomba maalumu yenye matundu madogomadogo juu ya majaruba yaliyopo katika shamba, ambayo hutobolewa matundu madogomadogo ambayo husaidia unyunyiziaji wa maji kwenye miche iliyomea katika ardhi hiyo.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba yaliyotandazwa katika eneo la mashambani hukunyakiwa yametobolewa matundu madogo madogo ambayo hutumika kunyunyiza maji katika shamba hilo wakati wa umwagiliaji wa mazao shambani.

Mifumo ya umwagiliaji iliyofungwa vizuri katika eneo la mashambani, huku mabomba hayo yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo, yanayosaidia unyunyuzaji wa maji katika eneo la mashambani, kwa ajili ya kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha.

Mifumo ya umwagiliaji iliyofungwa mahususi katika shamba la mazao, huku ikiwa imetobolewa matundu madogo madogo, yanayosaidia kunyunyiza maji katika miche pamoja na mbegu za mazao zilizopandwa katika mashamba ya mimea yaliyokua vizuri.

Mifumo ya umwagiliaji katika shamba kubwa la kisasa mahali ambapo mwanaume mkulima wa mazao hayo, akimwagilia mazao kupitia mabomba maalum yaliyotengenezwa vizuri kwa shughuli za umwagiliaji wa mazao katika eneo la mashambani.

Mifumo ya umwagiliaji iliyofungwa mahususi katika shamba la mazao. Huku ikiwa imetobolewa matundu madogomadogo yanayosaidia kunyunyiza maji katika miti pamoja na mbegu za mazao zilizopandwa katika mashamba ya mimea yaliyokua vizuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lenye uoto wa asili, lililo pambwa kwa miti mirefu na mifupi, huku kukiwa na wanyama mbalimbali wa porini kama twiga, huku eneo hilo likiwa limejengeka vizuri kwa majumba yanayoonekana kwa mbali.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa ardhi yenye uoto wa asili, miti mirefu yenye majani mapana pamoja na anga tulivu lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lililopambwa kwa miti mingi, ardhi yenye rutuba, nyasi ndogondogo pamoja na vipori na vichaka, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na kutanda kwa mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lenye nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, sehemu yenye uoto wa asili iliyozungukwa na miti mikubwa iliyochanua vizuri na kufunikwa kwa anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa mito inayochuruzisha maji katika eneo hilo lililozungukwa na ardhi yenye uoto wa asili, nyasi ndogondogo zilizomea vizuri, anga tulivu pamoja na vichaka.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa vizuri kwa ardhi yenye udongo mzuri, vyanzo vya maji, milima mikubwa inayoyozunguka eneo hilo, lililopambwa kwa ardhi yenye udongo na kufunikwa kwa mawingu mepesi,

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu, vyanzo vya maji vinavyozunguka eneo hilo pamoja na ardhi ya nchi kavu iliyojaa wanyama mbalimbali wa porini kama: swala, twiga, nyumbu pamoja na wanyama wengine.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa milima mirefu yenye mawe makubwa yaliyobebana, huku eneo hilo likifunikwa kwa mawingu mepesi pamoja na nyasi zilizoota vizuri zenye kijani kibichi, katika eneo hilo lililopambwa kwa mawe.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa ardhi yenye rutuba, miti mirefu na mifupi, vichaka vidogovidogo, nyasi ndogo pamoja na mawingu yaliyotanda katika eneo hilo lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopangwa kwa milima na mabonde iliyozunguka eneo hilo, lenye nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi na zilizokauka, huku kukiwa na vichaka vidogovidogo vinavyozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa na midogo nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, huku katikati ya msitu huo ikipita njia ndogo yenye majani mafupi inayoingia na kutoka katika msitu huu.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa uoto wa asili, eneo lililojengeka vizuri, kwa majumba yanayokaliwa na watu katika eneo hilo, miti mirefu na mifupi, nyasi ndogondogo pamoja na mandhari nzuri yenye hali ya hewa tulivu.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo kubwa la wazi lililopambwa kwa nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, mawingu mepesi kuonyesha hali ya hewa tulivu, pamoja na bwawa la maji yaliyotuama vizuri; huku likiwa limezungukwa na ardhi ya nchi kavu.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili inayopambwa kwa miti midogomidogo, nyasi zenye kijani kibichi, ardhi yenye rutuba, majani madogomadogo pamoja na vichaka vinavyopamba eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa milima inayozunguka eneo hilo, miti mikubwa na midogo, nyasi ndogondogo pamoja na mawingu mepesi yaliyotanda na kufunika angani.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa milima na mabonde, huku eneo hilo likiwa limetengenezwa vizuri kwa ardhi yenye udongo mzuri, uoto wa asili na kufunikwa kwa mawingu mepesi mepesi kuashiria hali ya hewa safi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa na miti mikubwa na midogo eneo la msituni, mahali kuliko na wanyama pori pamoja na ndege wanaoishi katika ardhi ya eneo hilo lenye rutuba na uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa vyanzo vya maji, vinavyozunguka eneo hilo lililo na ardhi ya kuvutia kandokando ya bahari, huku kukiwa na majani ya kijani kibichi yaliyoota vizuri katika uso wa ardhi hiyo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye ardhi yenye udongo mzuri, nyasi ndogo ndogo, mito, bahari pamoja na njia ya kupita magari, kuingia na kutoka katika eneo hilo lenye uwoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu, nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, vichaka vinavyozunguka eneo hilo, lililozungukwa kwa mapori mbalimbali, pamoja na anga tulivu lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lenye rutuba lililojaa nyasi zilizokauka katika ardhi yenye udongo mwekundu, huku kukiwa na miti michache iliyoota maeneo mbalimbali, eneo lililozungukwa na milima inayoonekana kwa mbali.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo ambalo limeundwa kwa milima mikubwa inayozunguka eneo hilo lililozungukwa kwa miti midogomidogo, nyasi zenye kijani kibichi pamoja na kufunikwa na mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyoundwa na vyanzo vya maji, majani madogomadogo, ardhi tepetepe pamoja na uwanda wenye kijani kibichi; huku eneo hilo likiwa linazungukwa na miti mikubwa na midogo yenye kivuli kizuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa vyanzo vya maji tulivu, huku eneo hilo likiwa limezungukwa miti mirefu na mifupi pamoja na nyasi ndogondogo zilizo na kijani kibichi. Maeneo ya nchi kavu pamoja na mashamba makubwa yaliyolimwa mazao mbalimbali katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa na midogo, nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na milima mirefu, mabonde pamoja na anga lililofifia jua kuashiria hali ya jioni kuelekea usiku.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye nyasi ndogo zenye kijani kibichi, uoto wa asili uliotanda katika eneo hilo, miti mikubwa na midogo, vichaka pamoja na milima inayozunguka eneo hilo lililofunikwa na wingu jepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la mapolini ndani ya hifadhi maali ambapo wanyama mbalimbali huishi kama twiga, swala pamoja na fisi, huku ndani ya eneo hilo kukiwa na miti mikubwa na midogo iliyoota vizuri katika arhi yenye udongo mzuri wenye lituba.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopangwa kwa miti mingi, nyasi ndogo ndogo zenye kijani kibichi, milima mirefu inayozunguka eneo hilo, mawingu mepesi yaliyotanda angani, pamoja na uoto wa asili mwingine unaopendezesha eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa uoto wa asili, miti midogomidogo na mikubwa yenye majani mapana na mafupi, nyasi ndogo ndefu, pamoja na ardhi yenye rutuba, huku eneo hilo likizungukwa na majengo makubwa ya kisasa pamoja na barabara za njia ya lami.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa na midogo, anga lenye mawingu mazito pamoja na msitu mnene uliozungukwa na milima kikubwa, mabonde pamoja na ardhi yenye rutuba inayootesha nyasi vyema katika eneo hilo.

Madhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa uoto wa asili, nyasi ndogo ndogo zenye kijani kibichi, miti iliyoota vizuri katika eneo hilo mapori pamoja na vichaka. Huko eneo hilo likiwa ana ardhi yenye vumbi na kuzungukwa na milima mikubwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa na midogo nyasi ndogondogo. Eneo lililofunikwa na kutanda kwa mawingu mepesi pamoja na ardhi nyerutuba.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti midogo na mikubwa, nyasi ndogondogo, vichaka vyenye kijani kibichi pamoja na mlima mrefu unaozunguka eneo hilo, huku kukiwa na anga lenye mawingu mepesi linalofunika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa miti mikubwa minene yenye majani mapana, barabara ya vumbi inayoingia na kutoka eneo hilo, milima mikubwa yenye kilele kirefu inayozunguka eneo hilo, nyasi zenye kijani kibichi, pamoja na kufunikwa na anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa ardhi yenye udongo mzuri, huku eneo hilo likiwa limepita katikati na mto unaotiririsha maji katika eneo hilo lenye nyasi zenye kijani kibichi pamoja na ardhi na uoto wa asili.

Ufugaji wa wanyama hususani kondoo pamoja na mbuzi katika zizi, lililotengenezwa kwa mabanzi pamoja na mbao ndogondogo zilizofungwa vizuri kupitia misumari, huku wanyama hao wakiwa wamehifadhiwa na kupewa huduma mbalimbali hususani za chakula na maji.

Mfugaji wa wanyama kama mbuzi, kondoo pamoja na wanyama wengine, akiwa katika eneo la malisho, akiwapatia chanjo wanyama hao, kwaajili ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali hususani bakiteria pamoja na magonjwa mengine yanayoshambulia wanyama.

Wafugaji wa kuku katika eneo dogo sehemu mahususi ya ufugaji wa ndege hao, huku kukiwa na kuku pamoja na bata weupe na weusi wakilishwa chakula na mwenyeji mfugaji wa wanyama hawa.

Ufugaji wa kuku pamoja na bata, ndani ya eneo dogo la nyumbani, ambapo bata mbalimbali kama moja ya mwenye rangi nyeusi na madoa meupe wakiwa wamenenepa vizuri kwa chakula kinachotolewa hapo pamoja na maji safi wanaopatiwa. Kwa ajili ya nyama na biashara.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo cha plastiki, kilicho na picha ya aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu hizo, pamoja na maandishi yanayoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Kifungashio kidogo kinachohifadhi mbegu ndogondogo za mazao ndani yake, huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya zao la nyanya na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "royal seed".

Kifungashio kidogo kilichohifadhi mbegu za mazao ndani yake hususani zao la nyanya huku kukiwa na picha inayoonyesha aina ya zao lililohifadhiwa ndani ya kifungashio hicho, chenye ujazo wa gramu mia mbili hamsini.

Kilimo cha mbegu za mazao zilichohifadhiwa vizuri katika eneo malumu, sehemu ambapo miche midogomidogo imeota kupitia mbegu hizo tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa kwenye maeneo tofautitofauti ili kuzalisha mazao mengi na yenye ubora.

Mbegu za mazao hususani kabichi, zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa gramu mia moja, huku kikiwa na idadi ya zaidi ya mbegu elfu kumi ndani ya kifungashio hicho, kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "f1 hybrid".

Mbegu za mazao zilizo hifadhiwa katika vifungashio vyenye rangi ya kuvutia huku vikiwa katika ujazo tofautitofauti, juu vifungashio hivyokukiwa na picha ikiwakilisha aina ya mbegu za ndani ya kifugashio hicho.

Kilimo cha mbegu cha mbegu za maza, zilizohifadhiwa katika makopo madogo madogo na kuhifadhiwa pembezoni mwa dirisha mahali, ambapo kuna mwanga wa kutosha na hewa nzuri inayopita kupitia dirishani inayosaidia mimea kuchepua na kukua vizuri.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi nzuri za kuvutia, huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya maboga zao linalowakilishwa ndani ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao zilizolimwa katika shamba kubwa lililomea vizuri miche iliyokua kutokana na mbegu hizo, zilizochipua katika ardhi yenye udongo mzuri kwa ajili ya ustawishaji wa mazao mbalimbali.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo, ndani ya mbegu hizo kuna mbegu mbalimbali pamoja na picha inayowakilisha aina ya mbegu hizo kupatikana ndani ya jifungashio hicho, huku ikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo, chenye ujazo huku kukiwa na picha ya mbegu inayowakilisha aina ya zao linalopatikana ndani ya kifungashio hicho, pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza.

Kilimo cha mbegu cha mazao ndani ya shamba kubwa kwa mfumo wa kilimo cha kijani, kilicholimwa katika vitalu vidogovidogo kwa kupangwa kwa mistari kulingana na aina ya mazao yanayotokana na mbegu husika, zenye ubora kwa ajili ya kuzalisha mazao mengi.

Mbegu za mazao, zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri huku mbegu hizo zikiwa zimewekwa kwa kuchorwa picha juu ya vifungashio hivo, kwa ajili ya kuwakilisha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio chenye rangi ya kijani na njano, chenye ujazo wa gramu kumi, huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya majani yanayowakilisha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo, kikifungwa vizuri kwa ustadi mkubwa ndani kikiwa na mbegu tofauti tofauti kwenye kifungashio hicho. Huku nje kukiwa na picha ya mazao ikionyesha aina ya bidhaa iliyondani ya kifungashio.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika eneo maalumu huku zikikusanywa pamoja kwa ajili ya kuhifadhiwa katika magunia madogo madogo, ili kutumika wakati wa upandaji wa mazao kuelekea shughuli za kilimo kwenye mashamba mbalimbali hususan mazao ya biashara pamoja na mazao ya chakula.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi ya kaki pamoja na kijani, na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "EA SEEDS BEANS", pamoja na picha inayoonyesha faida pamoja na ujazo kamili wa mbegu hizo ndani ya kifungashio.

Kilimo cha mbegu, huhusisha uzalishaji wa mbegu mbalimbali zenye ubora mkubwa, ili kuzalisha mimea yenye afya bora na mazao ya kisasa.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri, na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "simu low seeds" huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya jani inayowakilishi aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu hizo.

Kilimo cha mbegu za mazao katika shamba kubwa lililomea vizuri, mbegu zilizopandwa shambani hapo na kuchipua miche midogo modogo ya mazao, ambayo imekua vizuri kutokana na ardhi yenye udongo mzuri wenye rutuba.

Vifungashio vidogo ndani yake vikiwa vimehifadhiwa mbegu za mazao mbalimbali huku vikiwa na picha inayowakilisha aina ya zao linalo patikana ndani ya mbegu hizo, mbegu zinazotumika kulima mazao tofauti tofauti kama mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika shamba kubwa lililomea mazao hayo, likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwa ajili ya matumizi tofautitofauti; hususani matumizi ya chakula.

Kilimo cha kuzalisha mbegu za mbegu katika shamba kubwa lililopandwa vizuri na kukawa na mbegu mbalimbali za mazao, huku zikiwa zimestawi miche ya miti iliyomea vizuri. Mbegu zilizohifadhiwa katika kilimo cha teknolojia ya kilimo cha kijani.

Mbegu za mazao zilizo ifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa gramu kumi. Mbegu hizo zilizofungwa katika kifungashio kilichowekwa picha inayo wakilisha aina ya zao linalo patikana ndani ya kifungashio hicho.

Mtaalamu wa afya za wanyama, akiwa katika eneo maalumu sehemu ambapo wanyama uhifadhiwa na kupatiwa matibabu, huku mbele yake kukiwa na mbwa mwenye rangi nyeupe ya kuvutia akimfanyia matibabu hayo.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao kwa milango na madirisha, kwa ajili ya uhifadhi na ufugaji wa wanyama, kama mbwa, kondoo, mbuzi, kuku, bata, bata mzinga pamoja na njiwa.

Wataalamu wa afya ya wanyama, wakiwa katika chumba maalumu eneo la maabara, sehemu ambapo hutumika kuosha wanyama mbalimbali kupitia kemikali maalumu, kwa ajili ya kuuwa vijidudu na bakteria wanaoshambulia wanyama hao.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa mahususi kwa uhifadhi wa wanyama kama; mbwa, kuku, mbuzi pamoja na wanyama wengine yaliyotengenezwa vizuri kwa nondo safi na nyavu zinazoonyesha vizuri huku juu ya mabanda hayo kukiwa wazi kwaajili kuwaruhusu mwanga na hewa nzuri kupita.

Afya ya wanyama hususan mbwa wenye afya tele, katika eneo maalumu sehemu ambapo ni mahususi kwa ufugaji wa mbwa hao. Huku kukiwa na mwanamume mfugaji wa wanyama hao, akiwakagua na kuwapatia chanjo mbwa katika eneo hilo.

Banda dogo lililotengenezwa kwa bati jepesi na zito, limezungushiwa nyavu mahususi, ili kuhifadhi wanyama mbalimbali wanaofugwa majumbani, kama vile mbwa, mbuzi na kondoo.

Mabanda madogo, yaliyotengenezwa vizuri kwa mbao na kuezekwa kwa bati, ambayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyama tofauti ofauti, kama mbwa, paka, mbuzi pamoja na wanyama wengine, hususani wa kufugwa majumbani.

Mnyama porini tembo mkubwa akiwa katika eneo la wazi mahali penye udongo mwekundu eneo linalozungukwa na miti mikubwa ndani ya msitu huo huku mbele yake kukiwa na jani dogo alilolichuma katika mti ulio mbele yake.

Mnyama wa porini, tembo mkubwa, akipatiwa chanjo na muhudumu wa wanyama pori, askari aliyevalia mavazi nadhifu sana, katika pori la wanyama mbalimbali kama; tembo, swala, twiga pamoja na wanyama wengine wanaoishi katika eneo hilo.

Wanyama wa porini (tembo) wakubwa wakiwa katika eneo la wazi, sehemu ambayo watu mbalimbali huudhuria na kujifunza tabia zao kwa kutalii katika eneo hilo; ili kujifunza tabia zao na kuburudika.

Wanyama wa porini ndege wakubwa wawili tai, wakiwa katika eneo la wazi kandokando ya maji sehemu ambapo ina majani marefu yenye kijani kibichi, pembezoni mwa mto unaopita katika eneo hilo.

Wafanya wa porini tembo wakubwa wakiwa katika eneo la hifadhi ndani ya pori dogo lililozungukwa na miti mingi midogo midogo. Huku wakijitafutia chakula katika eneo hilo pamoja na maji.

Twiga mnyama wa porini anaerandaeanda katika eneo la wazi sehemu ya nyika, eneo lililo na nyasi ndogo ndogo zenye kijani kibichi, miti mirefu yenye matawi mapana katika eneo la msitu akijitafutia chakula na makazi.